Hapa ni shuleni au ofisini, kuna tarakilishi ambavyo viko katika mezani unaonyesha kuwa hapa huenda ni shuleni ambao wanafunzi hao wameweza kueka huko ,na vitabu hivyo ama hapa ni ofisini ambapo walimu ama mtu yeyote ameweza kuweka vijikaratasi hizi sehemu moja na kuhudhuria mkutano au kwenda mahali.

Huyu ni mchezaji wa soka naye ni kiwete, anaonekana akitembea na kifaa hiki cha kusaidia kusimama huku akishika mpira hiyo kuendelea kucheza, naye ameweza kuivalia ambazo zimeweza kuandikwa kenya na bendera hiyo imeweza kuchorwa ni ya Kenya.

Hii ni jumba ya tofali ambayo imeweza kuengeshwa katika sehemu fulani. Jumba hili uenda ni chumba cha shuleni ama ni chumba cha wanafunzi kuweza kuilala. Jumba hili ni jumba nzuri sana ambalo ni la gorofa tatu, ambalo limeweza kuengeshwa katika sehemu hilo.

Huyu naye ni jamaa anaitwa Asiya Sururu Mohammed. Naye ni Mkenya alizaliwa mwezi wa mwezi wa nne, tarehe 25 kule Mombasa, Kenya. Naye yeye ni single ambaye hana miguu zote mbili, kwani yeye ako na tatizo ya kutembea.

Hapa ni shuleni au sehemu feufu ambapo imeweza kujengwa ili watoto waweze kuenda uko wakipata uchezaji wao au kuweza kuenda uko kuangalia wale watoto ambao wanaweza kucheza huku zingine vinafai kujengwa katika mashule...

Hawa ni wachezaji ambao wameeeza sehemu ya katikati. Hawa ni wale ambao . Wanatumia kifaa cha kujisaidia . Wachezaji wa soka wako katika sehemu ya kufanya mazoezi.

Hili ni tarakilishi ambao zaidi huwa inatumika shuleni au inatumika katika ofisini, tarakilishi huwa inatumika kuipata helimu, hau kujivuna jinsi ya kufanya vitu au, kujua jinsi ya kuhifadhi katika, maisha ambayo inakuja, ambayo kila mahali, lazima inatum ka.

Hapa ni shuleni ama ofisini ambapo kuna tarakilishi ambazo zimeweza kuekeshwa katika sehemu hiyo. Hii inasaidia sana wanafunzi kuipata elimu au katika ofisini hili. Wale ambao wameeza kuajiriwa wanaeza kuitumia kifaa hiki katika huduma ama sehemu zingine.

Hapa ni shuleni ambayo, nyumba hii ni nyumba ambayo wanafunzi hutumia kama darasani , ili waeze kupipata ili mia, hii inamaansiha kuwa hapa ni shuleni, ni shule ya msingi ambayo watoto hao wanaeza kuipata elimu yao ya kimataifa.

Hizi ni zile ambazo zinatumika kufunza watoto ambao ni wa msingi au wa chini inaonyesha kuwa wanafunzi hawa wanafaa kuishika ili baadaye wanaweza kuitunga sentensi au kutumia alama hizo kujikimu au kuipata elimu...

Hizi ni vitabu ambayo ni vitabu za Computer Science ambavyo vimeezwa kuekeshwa katika shule. Vitabu hizi watoto au chuo kikuu au shule za upili wanaitumia kuisoma hilo ili kuipata masomo yao la isahao kujikimu nayo katika maisha

Hapa ni shuleni au sehemu zile ambazo kuna watu ambao wameweza kuhudhuria, inadhihirisha kuwa wakati kumekuwa na changamoto, wameweza kutokea moto, unafaa kwenda katika sehemu hilo, ili mweze kupewa maelezo au kuelezwa jinsi mtakaofanya badaye.

Hiki ni kifaa au kijikaratasi ambayo kimeweza kuchorwa picha kuonyesha kuwa kila mtu ambaye ni mkenya anafaa kuwa na vitu hiyo ili aweze kuishi. Anafaa kuwa na nguo, sehemu za kulala, masomoni na vile vitu ambavyo vinaweza kukusaidia ili kujikimu nayo kimaisha.

Hawa ni wakimbiaji ambao wanaonekana ni wakenya wako katika mazoezini huku wakiwa wanaifanya matayarisho ya kuenda ngambo fulani ili aweze kushiriki mchezo huo ili aweze kupata ushiriki, naye kuna wengine ambao wako nyuma ambao wanaendelea kufanya mazoezi.

Mwanadada huyu anaonekana akitumia kifaa hiki cha meli ili aweze kuipata au kuifanya mazoezi au katika ile hali ya kuitaka kuipata ushindi, naye anaonekana kuwa yeye ni mkenya kwani ameweza kuivalia sare za kuhudumisha kuwa ni mkenya.

Hapa ni shuleni. Hizi ambazo tunaweza kuziweka katika sehemu ni madarasani ambazo tunaweza kuziwekeza katika saa hivi. Kuna jumbe nyingine ambazo ziko nyuma ya darasani ili kuonyesha kuwa bado ya madarasani ambazo wanafunzi wameweza kuzitumia hili waweze kuipata elimu.

Hawa ni wajesaji ambao wanatumia meli hii, kufanyia mazoezi hawako katika zile, kazi za, za kuipata naye ni mshindi, kwao na ambaye ameweza kuivalia, nguo kuonyesha kuwa hawa ni wakenya kwani wameeza kuvalia vifaa vile ambao vimeandikwa Kenya, naye huyu mwingine amevalia, nguo ambazo ni za, machini.

Hii ni dirisha ambayo iko katika sehemu ya shuleni, inaonyesha, shule lazima tukue makini na kuhakikisha kuwa tume, waeshimu wale wote ambao wako katika shule, na inadihirisha kuwa wanafunzi wanaweza kuisoma hilo kwa makini na waweze kuwa ni wale watoto ambao ni wangwana.

Na huyu ako katika zile mchezoni akiwa amekaa au ametumia meli aa katika majini nayo huyu anaonekana kuwa kiwete au mtu ambaye hawezi kutembea hana mguuni naye ameweza kutumia kifaa aweze kuienda hadi mtoni kule kupanda meli hiyo.

Hizi ni michoro ambazo zimeweza kuchorwa katika kitabu hiyo, zinaonyesha kuwa hawa watoto wanaeza kuisoma ili aweze kuipata jinsi ya kujitunza. Hao akina mama wanaeza kuipea katika hospitalini ili aweze kuipata jinsi wanafaa kujitunza wakiwa katika mahali au wakiwa wahusika.

Hapa ni darasani ambao madawati haya wanavunja meza kwekesha katika sehemu moja. Kuonekana kuwa wanafunzi hawako katika ile hali ya kuifanya usawi kwa kuwa wameweza kuieka madawati yao katika sehemu moja mahali ambao wameweza kuisafisha katika darasa.

Hawa ni wakimbiji ambao wako katika ile mshirikiano ambao wako katika, wanaonyeshana kuwa wako katika mshindano huo, naye ambayue ameeza, ni mkenya ambaye ni Koech, ameipewa huyu ambaye anaifanyia zoezi na huyu ambaye, ako karibu hao, ili kujumuisha Kenya katika upande huo.

Hizi ni dawati ambazo zimeweza kuegezwa au ziko katika mashuleni. Madawati haya huwa yanatumiwa na wanafunzi katika shuleni kuweka vitabu vyao nao kuna vitu ambao wanafunzi huwa wanatumia kuketi. Hizi ni dawati ambazo zinasaidia sana mashuleni.

Kile ni kijiti au kifaa ambacho inaweza kuwekwa ili stima iweze kuipitia. Miti ambayo yameweza kusimama wima inaonekana kuwa, stima huwa zinaweza kupitia kuenda masehemu zingine. Kuna miti mingi ambayo imeweza kupandwa ambazo zimeweza katika sehemu hoyo ya kijiti yameweza kusimama.

Hawa ni wakenya ambao wameweza kushika bendera ya kudhirisha kuwa ni wakenya ,hao wengine ambao wameweza kutembea akitumia vitu hiyo au kuitumia hiyo gari ambayo ili aweze kuenda katika sehemu hiyo kusaidia timu hiyo kuipata ushindi.

Hawa ni wakimbizi ambao wananekana wako katika mazoezi, hale huyu ambaye ni Kemani ambaye ni mkenya, huenda amekua mshindi katika, mbio sa, katika sehemu hii ambayo walikua wanaigiza kwani wao ni wanariadha ambao walikuwa wanashiriki katika mchezo wa, kuki, kukimbia katika sehemu hilo.

Hapa ni shuleni ambapo vifaa vingi saidi huwa viko katika shuleni au vipo katika sehemu zile watoto huwa wanaenda kuipata au kujiihimudu katika tamasha ivi zaidi huwa zinapatikana mashuleni.

Hiki ni kitabu cha shule ya msingi ambao watoto wa, shule ya pili wanaeza kuitumia kusoma, nayo kuna, wale ambao wameesa kuajuliwa wanaitumia, kwenye mnara kama kusafiri, hiki ni kitabu ambacho kinasaidia sana, kujumuisha elimu.

Hizi ni dawati ambazo zimeweza kuegeshwa, hapa ni darasani pa wanafunzi. Madawati haya yanatumika na wanafunzi. Wanafunzi wanaonyesha kuwa wanaifanya usafi katika darasa hilo, na wameweza kuweka madawati haya katika sehemu moja ambayo huenda wameweza kuisafisha.

Hiki ni kifaa ambacho kinapatikana shuleni. Tena hii shule inatwa Thika Road Christian Junior School ambayo watoto wa junior wanatumia. Hii inadhihirisha na inaonyesha kuwa masaa yoyote wanaweza kuifuatwa hii kifaa ili iweze kuwapea onyo na kuwapea mwelekeo.

Hizi ni dawati ambazo zimeweza kuekezwa au hapa ni darasani ambayo hizi dawati zinatumiwa na wanafunzi kuweka vitabu vyao wakiwa katika shuleni. Dawati hizo zinasaidia sana wanafunzi kuitumia au kuketi ili waweze kuandika.

Hiki ni kitabu ambacho kinatumika na watoto au wanafunzi wa msingi au wa darasa la pili. Kuna picha ambazo zimeweza kuchorwa na kuna mtoto ambaye ameweza kushika simu naye kuna mwengine ako kwa ile harakati za kutaka kuicheza.

Hapa ni sehemu ambayo inayoonyesha kuwa hakuna kuingia kwa wanfunzi, kuonekana kuwa hapa ni ofisini na ina adhirisha kuwa mwanfunzi yeyote hana ile jukumu la kuingia katika chumbahilo kwani chumba hilo inaweza kuwa ni cha walimu au wale ambao wakona kazi shuleni.

Huu ni mpira wa mguu wa soka ambao wako na ile kifaa ya ulemavu wako katika ile hali wakitumia vifaa ambavyo zinasaidia waweze kusimama. Wako katika ile hali ya kuendea kucheza ili waweze kupata ushindi au waweze washindi.

Hiki ni kitabu ambacho watoto wa msingi wanaisoma ili waweze kupata elimu. Kuna lorry ambalo liko katika ile la kubeba mchanga. Nayo kuna gari la moshi, kuna naye mtu ambaye anaendesha baiskeli. Hili ni kitabu ambacho watoto wanaitumia kuipata elimu.

Hili kinadihirisha wakati wowote unafaa kuwa na kitabu ambao mtoto wa msingi wa darasa la pili wanafaa kuwa nayo hili waweze kuisomea ipada yenye elimu ya juu na kujikimu nayo kimaisha katika maisha yoa ya masomo.